Hapa panaonekana kuwa katika kiwanda ambacho kina vyuma vingi ambavyo vimesimamishwa. Kuna wafanyikazi ambao wamevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi na wengine ya njano.

Hivi ni vyuma vingi, vyeusi na vya rangi ya kijivu, ambavyo hutumika, kueneza, nyaya za stima, ili, kusafirishwa, katika maeneo tofauti.

Hawa ni twiga watatu. Ni mnyama wa porini ambaye huwa na shingo ndefu pamoja na miguu mirefu. Ni mnyama mrefu zaidi duniani

Simba jike aliye lala chini amewekwa kwenye sehemu iliyozingirwa na waya na vyuma ili kuzuia kutoroka au kuwadhuru watu na wanyama wengine.

Msitu, ulio na miti mingi mirefu na barabara iliyo, tengenezwa ili, ku, weza kuingia ndani. Ni pahali pa kutazama, wanyama, walio, humu.

Binti, au msichana, ameketi chini, kwenye kitambaa, kilichotandazwa chini, kwenye nyasi, na, amewekelea matunda, pamoja na maua, nyuma yake kuna mti, mkubwa, na miti, inaonekana kama ni kwenye, msitu.

Hao wanyama watatu wanajulikana kama tembo au ndovu ni wanyama wa porini, ni mnyama mkubwa zaidi duniani anajulikana zaidi kwa kono lake refu au masikio yao.

Mwanadada huyu, anaonekana kuteka maji kutoka kwenye mfereji kwa kutumia ndoo na mitungi, chini kuna maji yaliyo taka karibu na nyumba zilizojengwa kwa mabati.

Huu ni mto ambao unaonekana kuwa na taka nyingi kandokando. Pia kuna daraja la kuvukia ambalo linaonekana kuwa na watu wengi wanaopita na magari pia yanayopita. Kunaonekana pia kuwa na anga kavu.

Hapa ni darasani. Wanafunzi wameketi wawiliwawili katika madawati yao. Wanafunzi wa kike na wa kiume. Wanaonekana pia walimu wawili, wa kiume na wa kike ambao wamesimama.

Wasichana watatu wadogo wanaonekana kuvalia sare za shule, mmoja anavuka mahali palipo na maji taka pamoja na kuku. Wameketi nje ya nyumba iliyojengwa kwa mabati.

Simba marara ni mnyama hatari wa porini. Amesimama karibu na miti . Amewekwa katika mazingira yaliyozingirwa na seng'eng'e ili kuzuia kutoroka.

Wanaume wanaonekana kwa kubeba mabati ambayo huwa hutengeneza paa za nyumba, na wanapita pahali ambapo miti au vipande vya miti vimetapakaa chini.

Ndege huyu ni mwenye rangi ya kijani kibichi na rangi ya samawati kwenye mgongo. Pia ni mwenye rangi nyeusi kichwani na rangi nyekundu kwenye macho yake na nyeupe.

Hero ni aina ya ndege wanaopatikana katika sehemu zilizo na maji. Hawa ni hero wawili wenye rangi nyeusi na pia nyeupe. Ni wanyama au ndege wenye miguu mirefu na mikonde.

Watu wanasimama kwenye mto, wengine wakivalia magwanda ya rangi ya kijani kibichi na nyeusi na mengine wameshika mikononi kamera za kupigia picha.

Basi la rangi ya samawati na njano linapita barabarani na pia pikipiki ya rangi nyeusi na watu waliosimama na wengine pia kutembea.

Magari yamo barabarani moja ni dalala ambalo ni la rangi ya samawati na laini ya njano, lingine ni basi lenye rangi nyeusi na ile ya chungwa pamoja na gari zingine ndogo zilizo za rangi nyeupe na nyekundu.

Hapa ni kwenye jiji ambako matatu au mabasi ya kubebea abiria yanaonekana kupita pamoja na watu wanaliotembea Kwa miguu na kando kuna majumba mkubwa ya ghorofa yaliyo na rangi tofauti.

Hapa ni pahali pa kukodesha dalladalla zinazosafiri kwenda mahali tofauti. Kando kuna jumba la rangi ya kijani kibichi na nyingine ya rangi nyeupe.

Haya ni mabasi yaliyoegeshwa barabarani na nyingine inaonekana kupita barabarani. Kando kuna jumba kubwa la gorofa na pia miti iliyoko.

Daladala lenye rangi nyeupe, na mstari wa rangi ya njano. Limesimamishwa barabarani na hutumika kubeba abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Limebeba juu bango lenye maandishi. Kando, kuna basi ambazo ni za rangi ya samawati.

Hili ni basi lenye kubeba abiria. Limesimama barabarani na pia kuna watu wanaotembea kando yake. Mmoja amebeba bango linaloonyesha sehemu mbalimbali na pia bei inayolipishwa.

Basi hili linaonekana kuegeshwa kando mwa barabara. Ni la uchukuzi au hutumika kubeba abiria. Kando kuna mabasi mengine na pia watu waliosimama na wengine wanaonekana kutembea.

Barabara hii inatumika na magari ya kibinfasi pamoja na yale ya kubebea abiria na pia lori. Ina kivukio cha kutumika na watu ambao wanatembea ili kuvuka kwenda upande mwingine.

Hii ni mifereji ya maji, inayotumika kusambaza maji kutoka kwenye mabwawa ya maji hadi kwenye mifereji iliyowekwa kwenye majumba. Pia kuna ndoo zilizowekwa kando yake.

Lori yenye rangi nyeupe ambayo hutumika kubeba mizigo limesimamishwa nje ya jumba kubwa la gorofa. Lori hili lime beba mizigo na pia kuna mwanaume aliye kaa juu yake.